Hawa ni wachezaji wamevaa nguo, shati na suruali yenye ikona na rangi ya samawati, wanatabasamu, wanaongeleshana, wanashangilia, kuna mpira wanacheza.

Hapa ni kwa ofisi ya serikali mahali huduma inapeanwa, huko juu kuna mwandiko imeandikwa huduma Kenya, kuna wanawake wamesimama hapa wanaume, wanaongeleshana kuna mmoja ameketi, kuna meza.

Watoto wa shule wamevaa vizuri sare ya shule, wanapewa vitabu na kalamu. Kuna maaskari wamesimama kando yao. Kuna viti, kuna meza.

Hapa ni uwanja ya wachezaji wanacheza mpira. Wamevaa nguo ya rangi ya manjano. Mwingine anatabasamu, wengine wanashangili, wanapiga makofi. Hapo nyuma yao kuna umati ya watu.

Hawa ni wachezaji, wako kwa uwanjani. Moja amefuga bao, mwingine anatabasamu, wengine wanashangilia, kuna watu hapo nyuma yake wanaoketi wakiangalia vile wanacheza.

Hapa ni kwa ofisi, watu wanapeana huduma, wenngine wanapokea, kuna wanawake, wanaume, wamesimama na computer , meza, kiti ya kukalia, kuna watu wako kwa line wanaongoja huduma.

Umati ya watu wanawake na wanaume wamepatana mahali moja kwa mazingira .Mbele kuna kitu mwandiko ikona ofisi of the chief justice .Kuna jugi amesimama hapa wengine wamevaa miwani kuna wenye wanatabasamu .

Wanawake na wanaume wamepatana mahali moja mwanamke mwingine ako na mwandiko karatasi imeandikwa Gor Mahia. Kuna wanaume mwenye mmoja ako na firimbi kwa mdomo wengine wanatabasamu wengine wanashangilia.

Hapa ni kwa uwanja mahali watu wanacheza mpira. Kuna wachezaji wamevaa nguo ya kuchezea mpira. Kuna wanaume na wanawake, kuna umati ya watu wengi wenye wanashangilia, uko nyuma kuna wenye wamesimama.

Wanaume wengi wamekusanya mahali moja wamevaa vizuri wakona suti. Kuna meza imeandikwa ODM, kuna mikrofoni. Mmoja amevaa miwani nyuma kuna karatasi ikona mwandiko na ikona picha ya mtu.

Hii ni camp ya madaktari mahali wanahudumia wateja wana hudumia wagonjwa wao madaktari wamevaa barakoa wakipeana chanjo kuna watu wengi wamekaa hapa kuna meza kuna chair .

Hapa ni kwa uwanja ikona mistari mistari kuna wanawake wengi na wanaume wachezaji wakimbiaji wanakimbia kila mtu ako kwa mstari wake nyuma kuna watu, umati wa watu wameketi wanashangilia .

Hapa ni kwa ofisi ya Huduma Kenya kuna watu watatu wanawake wawili na mwanaume mmoja, kuna viti kuna kompyuta na kuna mwanaume amekaa hapa kuna watu wengine wanaongoja.

Hii ni kwa uwanja mahali watu wanacheza mpira, kuna wachezaji wengi wameketi hapo kuna mwenye amesimama amebeba karatasi kwa mkono yake imeandikwa we know we now need mancity .Kuna wenye wanashangilia.

Hapa ni kwa uwanja mahali watu wanachezea mpira. Kuna wachezaji kadhaa, wanaume watatu wametangulia wamesimama wanatabasamu wameshikana. Wako na mpira kwa mkono mwengine ako na viatu kwa mkono. Nyuma yao kuna wenye wameketi wanashangilia.

Kuna watu kadhaa wamekaa mahali moja wanawake na mwanaume mmoja amevaa koti akona bahasha na kalamu kwa mkono. Kuna meza, kuna kiti ya kukalia, kuna wanawake hapo nyuma, kuna dirisha.

Watu wengi wamepatana mahali moja kwa mazingira, wanawake na wanaume, kuna wachezaji wanacheza mpira, kuna wenye wameketi, wengine wamesimama wanashangilia wenzao wakicheza mpira.

Wanaume wengi wamekusanya mahali moja. Nyuma yao kuna mwandiko na kuna mtu imechorwa kwa hiyo boardi karatasi. Wamebeba kwa mkono yao bendera ya Kenya. Wengine wako na flower kwa mkono.

Raisi William Samoei Ruto na mwanamke. Raisi amevaa suti na anatabasamu. Mwanamke amevaa nguo ya jaji na ako na miwani kwa macho yake. Wote wanatabasamu.

Kuna meza, kuna sanduku, vitabu vingi zimepangwa kwa mahali moja, kuna kitambulisho yenye imeandikwa mwandishi, kuna mtu amesimama kando hapa.

Hawa ni wachezaji mpira wako kwa uwanja, wanacheza mpira, ni wanawake, wamevaa nguo ya spoti. Kuna wenye wanakimbilia kuchukua hio mpira, wengine watu wengi wameketi hapo wanashangilia, wanaangalia.

Kuna wanaume watano wamekaa kwa kiti. Kuna meza, wako na kalamu, wako na karatasi, kuna vitabu, kuna simu, kuna kalamu, kuna mwingine amesimama mwenye amevaa kofia.

Hapa imeandikwa huduma Kenya ni mahali watu wanapeanwa huduma, kuna wanawake wameketi hapo kuna kompyuta kuna wenye wamesimama wanapewa huduma kuna madirisha kuna meza kuna kiti.

Wanaume wanne wako kwa chumba moja, wamevaa baakoa wote, moja ako na kofia kwa kichwa, kuna vitabu, kuna kikapu, na kuna meza, wengine wamesimama.

Hapa ni mahali watu wanapeana huduma, kuna wenye wameketi, wanawake, kuna komputa ,meza kuna watu wameketi huko mbele wamama wako na watoto ,wanaume ,kuna viti.

Hapa ni kwa uwanja mahali watu wanachezea mpira kuna wachezaji kadhaa wamesimama hapo wawili wanakimbia wamevaa nguo ya kuchezea kuna wenye wameketi huko juu wanashangilia.

Hapa ni kwa ofisi mahali watu wanapewa huduma na kuna madaktari, kuna computer , kuna mtu ameketi, wengine wamesimama wamepanga laini, kuna kitabu, kalamu, meza, viti ya kukalia,

Hawa ni serikali wanaume na wanawake wamevaa suti wako kwa laini moja mbele yao kuna mikrofoni kuna meza yenye iko na mwandiko imeandikwa president kuna mwenye anashikilia kitabu kwa mkono yake.

Hao ni watu wamevaa suti wanaume, wamepanga laini, kuna mmoja anawasalimia, wote ni jaji wamesimama mbele ya mahakama, nyumba imejengwa hapo karibu.

Kuna mwanamke amevaa miwani ameketi hapa. Mbele yake kuna vitabu, kuna meza, kuna wenye wamekaa karibu yake, kuna viti. Wanaume wawili wamekaa hapo juu, wengine wako kwa dirisha wanapewa huduma.

Huyu ni mwanaume amejifunga amefunika uso yake na karatasi imechorwa jogoo imeandikwa KANU tena ikona mwandiko ingine inasema kura kwa Moi.

Madakitari wanawahudumia wangonjwa, dakitari wamevalia barakoa. Mbele yao kuna karatasi, kuna kalamu na meza kuna kitanda ya kukalia.

Hawa ni watu fulani, wanaume na wanawake wamepatana kwa mahali moja kwa ofisini wako na shahada wengine wamevaa vizuri wanapokea shahada zao hapo nyuma kuna mwandishi kuna watu.

Watu kadhaa wamekusanya mahali moja, wamepiga laini wamesimama imara. Wanawake na wanaume wamevaa suti na wanawake wamevaa nguo ya jaji wako mbele ya ofisini wanapigwa picha.

Wasichana wanne na mwanaume mmoja wamevaa t-shirt yenye imeandikwa Tuzo. Wako kwa uwanja, ni wakimbizi walikuwa wanakimbia wachezaji mpira. Kuna watu wanapita hapo. Kuna magari. Kuna miti.

Hawa ni wachezaji wanacheza mpira wako kwa uwanjani kuna mwenye ameinama mwingine anamvuta mwenzake nyuma yao kuna wenye wanakimbia kuna wenye wameketi wanashangilia.

Watu wawili mwanamke na mwanaume amesimama ameinama ako na kalamu kwa mkono yake. Mwanamke ameketi kwa kiti. Kuna meza, kuna simu, kuna laptop , kuna kitabu.

Huyu uwajani mahali watu wanachezea mpira hawa ni wachezaji wanasherekea, wamevaa nguo ya sporti nyuma kuna watu wengine wanashangilia kuna nyumba.

Watu watatu wako kwa ofisi wanaume wawili wamesimama wamevaa koti, na suruali. Mwanamke ameketi chini, wakimwangalia, mbele yake kuna kompyuta, kuna meza, kuna mtoto amekaa hapo kando.

Umati ya watu wamekusanya mahali moja kwa chumba moja. Kuna wanawake na wanaume, madaktari na wagonjwa. Wamevaa barakao wengine wamevaa koti, kuna meza.

Kuna watu watatu, mmoja ni president William Ruto na mwingine ni jaji na mwingine ni mwanaume amevaa suti wako na bahasha kwa mkono yenye iko na mwandiko wanatabasamu.

Wanaume wawili mmoja anapewa huduma mwingine akipeana huduma. Mmoja amevaa suti na amevaa kofia kwa kichwa yake. Kuna mwingine amevaa miwani. kuna computer .

Hapa ni kwa uwanja mahali watu wanacheza mpira kuna wachezaji kadhaa wamesimama hapa wamevaa sare ya kuchezea mpira wamevaa viatu wako na mpira kuna mwenye anakimbia wengine wanasimama hapo chini.

Watu wengi wananaume na wanawake wamekaa kwa chumba moja kuna wenye wanaketi ,kuna wenye wamesimama, wanaongeleshana kuna wenye wanapeana huduma wengine wanapewa.

Hapa ni kwa benki kuu kuna watu wameingia huko ndani wameketi wanahudumia watu. Wenye wameketi hapo nje wanawake na wanaume wote wako na karatasi kwa mkono wao. Kuna wenye wamesimama kwa dirisha, kuna komputa, kuna meza ,kuna viti ya kukalia.

Hapa ni kwa ofisi imeandikwa Huduma Centre G.P.O Nairobi kuna watu wameketi wengine wamesimama kuna wenye wamepanga laini kuna wenye wanapeana huduma.

Huyu ni raisi wetu William Ruto, na amevaa vizuri suti yake. Nyuma yake kuna askari, kuna wanaume wengine wamevaa suti. Karibu yake kuna mwanamke. Ni jaji. Ako na miwani kwa macho.

Watu kadhaa wamepatana mahali moja kwa chumba. Wanaume na wanawake wamevaa suti, na wanawake wamevaa miwani. Kuna kitu wanapeana. Kuna meza, kiti, wako na kitabu kwa mkono.

Hapa ni kwa ofisi ya serikali mahali watu wamesimama, kuna wanaume watatu na mwanamke amekaa chini amevaa koti ya nyeupe mbele yake kuna komputa, kuna meza.

Kuna watu wameketi wamepanga laini kuna viti wamekalia wakona kitabu na kalamu wengine wakona bahasha kwa mkono kuna meza wakona simu yao wanaandika.

Kuna watu kadhaa wamepatana kwa mahali moja wanawake na wanaume, kuna mwavuli kuna meza kuna kikombe, kuna dawa kuna daktari kuna wanavaa t shirt yenye iko na mwandiko.

Kuna watu watatu, mmoja ameketi, wawili wamesimama, mwanaume na mwanamke wako kwa dirisha wanapewa huduma kuna mwenye anapeana, kuna karatasi imebandikwa hapo kwa ukuta kuna kitabu, kalamu, meza.

Wanaume wawili ni wachezaji wamevaa nguo ya kuchezea mpira, mmoja ako na mpira kwa mkono yake, T-shirt yake iko na mwandiko inasema Kenya fourteen mwingine amesimama hapa ameinua.

Mwanaume amesimama ameshika paspoti kwa mkono yake. Amevaa kofia. Amevaa suruali. Ako na makarataasi na bahasha kwa mikono zake. Nyuma yake kuna magari imeparkiwa na watu wamekaa hapo nje.

watu watu wamekaa kwa kiti, wanawake waili na mwaume mmoja, amevaa suti, mwanamke mwingine ako na laptop kwa mkono yake, kuna viti wameikalia, kuna meza.

Umati ya watu wamepatana kwa baraza, kuna wanawake na wanaume, wanashangilia uhuru ya Kenya, wengine wako na bendera ya Kenya kwa mkono yao wengine wako na tarumbeta.

Ni umati ya watu wengi wamepatana mahali moja kwa mazingira. Kuna watu wamebeba bodi imeandikwa, iko na maandishi. Wengine wamevaa koti, wengine wanatabasamu

Hapa ni kwa ofisi ya serikali. Kuna wanawake na wanaume, zingine wengine wameketi chini wamevaa barakoa, wamevaa miwani, kuna wakona kalamu na karatasi, kuna vitabu, kuna wenye wamesimama, kuna chupa ya maji.

Hawa ni wachezaji wako kwa uwanja wanashangilia wako na turumbeta, kuna wenye wanapiga makofi. Wengine wanatabasamu hapo nyuma kuna wenye wako na, wanapeana.

Hapa ni kwa uwanja wa mahali wachezaji wa mpira wanacheza. Kuna mchezaji anakiimbia hapa, ameva suruali, short na vest kuna wale wameketi chini, kuna viti, kuna nyumba huko chini.

Wanawake wawili wameketi kwa kiti nyuma, mbele yao kuna meza, kuna kompyuta, kuna watu wamepanga laini wanaongoja wapewe huduma, kuna wanawake wamesimama.

Wanawake wamekutana mahali moja, wanne, mmoja ameketi, ako na kitabu, ako na kalamu kuna bahasha, kuna meza, kuna ndoo. Kuna wenye wamesimama, pia wako na bahasha kwa mikono. Huko nyuma kuna wanao, wanaume wamesimama.

Wanawake na wanume wamesimama wako na bodi kwa mkono imeandikwa PNU kazi iendelee. Watabasamu, wamevaa kofia na jacket . Kuna wenye wanapita hapa.

Hapa ni kwa ofisi mahali watu wanapewa huduma kuna wenye wameketi chini wamevaa barakoa na miwani kuna bahasha vitabu kalamu kuna kompyuta kuna wenye wamesimama hapo nje mbele.

Kuna watu wako kwa laini wameketi chini kwa viti, mmoja akona bahasha na karatasi kwa mikono zake, kuna wenye wanapita hapo karibu.

Hapa ni kwa ofisi ya serikali. Kuna watu wameketi, wengine wako kwa dirisha. Kuna computer . Kuna wenye wanapeana huduma. Wanawake wamesimama pale. Kuna meza. Kuna viti ya kukalia.

Kuna watu wawili wameketi mwanaume na mwanamke amevaa miwani ,ametengeneza nywele, mbele yake kuna komputa na meza ,kuna chair hapo juu iko na mwandishi imeandikwa NCA services.

Hawa ni watu wanahudumiwa wamevaa barakoa na wakona kofia kwa kichwa kuna meza, kuna kitabu, kuna kalamu, kunawenye wanapewa huduma na kuna wenye wanapeana madirisha, milango mahali ya kukaa viti.

Hii ni kwa uwanja mahali watu wanacheza mpira , kuna wachezaji wanaume wengi wanasimama wanashangilia ,wengine wanapiga makofi wanatabasamu , wakona mpira kwa mkono nyuma yao kuna watu wameketi wanashangilia .

Hapa ni kwa ofisi mahali watu wanapeana huduma wengine wanapewa. Kuna wenye wameketi, kuna kalamu, kuna meza, kuna bagi, kuna dirisha, kuna watu wamesimama nyuma.

Hawa ni wachezaji walikuwa wanacheza mpira wanashangilia kuna wenye wameinua bendera ya kenya kuna wenye wanainua mikono yao wengine wanashangilia wana smile .

Hii ni kisima imechibwa chini kuna maji ndani yake hapo kuna posti la stima karibu yake kuna watu kuna pikipiki inapita.

Ni wachezaji wamekusanya mahali moja kwa uwanjani. Mwanaume amevaa miwani nyuma yake kuna mwanamke akona nywele amevaa kofia watu wanashangilia wanacheza mpira.

Hapa ni kwa uwanja mahali watu wanachezea mpira ,kuna watu kadhaa wanacheza wachezaji, mpira umetupwa na wale wanaangalia vile inachezwa, wanatabasamu na wanashangilia wenzao.

Hapa ni kwa uwanja mahali watu wanacheza mpira. Kuna wanaume kadhaa wamevaa nguo ya spoti ya kuchezea mpira wanaicheza . Kuna wale wanatabasamu, wengine wanashangalia wameketi nyuma.

Umati ya watu kadhaa wamepatana mahali moja kwa mazingira, kuna wachezaji wengine wanatabasamu, wengine wanaongeleshana. Kuna wenye wamevaa t-shirt ya nyekundu. Wameibeba bendera ya Kenya. Wamesimama juu.

Umati ya watu wamepata mahali moja. Huyu ni rais wetu Uhuru mwingine ni mwanaume amesimama tu hapa. Nyuma yake kuna askari, kuna wanaume wengine.

Kuna umati ya watu wamepatana kwa mahali moja hii inakaa kama ni bank kuu ya Kenya kuna wanawake na wanaume, kuna askari amevaa sare yake ya kazi ,kuna watu wanahudumiwa na mwingine anamhudumia wateja.

Hapa kuna mama mzee mwanamke anapeana hotuba kwa wasikilizaji na naona mbele yake kuna chupa mbili za maji, nyuma yake kuna ile bendera ya Kenya.

Kuna wanaume kadhaa wamesimama hapa mbele ya ofisi wanaulizana maswali wakijibizana, kuna askari amesimama akilinda hawa wanaume juu ya amani. Kuna mwingine akona bahasha kwa mkono yake.

Wanaume wengi wamepatana kwa mahali moja ni wachezaji wamevaa suruali ya rangi ya samawati na shati nyeupe wako na shavu wameibeba wanafurahi wote wanatabasamu.

Picha inayoonyesha mazingira ya kazi yenye shughuli nyingi. Labda kituo cha huduma kwa wateja ambavyo huduma zinazotolewa na mkutano inafanyika. Naona wateja wamesimama wakingoja wahudumiwe.

Huyu ni president wetu William Samoei anaapishwa, mbele yake kuna microphone na kuna jaji, mwingine ni bibi yake, ana, amechukua bibilia, wanaapishwa, nyuma yake kuna umati ya watu wakisherehekea.

Wanaume kadhaa wamepatana kwa mahali moja wamekusanya uwanjani kwa kuna wachezaji wanacheza mpira mwingine amejirusha chini amefunga mbao kuna wengine wanashangilia.

Watu wamekusanya kwa ofisi fulani. Kuna wanawake na wanaume. wamevaa koti ya nyeupe. mwingine amevaa saa kwa mkono yake. kuna computer .

Vile ninavyo ona hapa ni mahala ama mahali takataka zinazorushwa. Naona kuna aina tofauti za karatasi zenye zimerushwa huku. Nyuma yake kuna lami inapita.

Kuna watu watatu, wanawake wawili na wanaume mmoja, wamevaa shati ya red , imeandikwa cargo na academic , wamevaa, amevaa miwani, nyuma yake kuna watu wengi, moja amevaa t-shirt ya manjano.

Naona hapa kuna watu amekuja kuona mpira ama sherehe ama hafla fulani inayoendea. Baadhi ya hawa watu kuna vijana, wazee, wale watu wa katikati, kuna mzee mmoja hapa amevaa kitu inakaa colour ya nini, ni ya nyekundu kuna colour ya...

Umati ya watu wamekusanya mahali moja wanaume na wanawake wamevaa shati yenye rangi yake ni rangi ya samawati ,wanainua mikono ,wanaulizana maswali ,wanataka kujibu.

Idadi ya watu kadhaa wamepatana kwa bunge, kwa ubunge wanasalimiana wakitabasamu. Kuna wanawake wengi na wanaume. Moja amevaa shati nyeupe, wengine wakona suti, wanawake wamevaa miwani.

Kuna watu wengi wanaume watano wamevaa suruali na jacket sweater . Kuna computer wanapewa huduma wengine wanangoja.